Kwenye ukuta kumewekwa ubao wa rangi nyeupe. Kwenye ubao huo kuna maandishi kadhaa ambayo yameandikwa kutumia kalamu ya rangi ya buluu. Kando ya ukuta huo kuna pipa la taka la rangi nyekundu ambalo limewekwa.

Tangazo hili linaonyesha picha ya mkimbizi mmoja ambaye ni wa nchi ya Kenya. Amesimama kando ya jumba na yuko uwanjani ambapo watu hukimbia. Tangazo hili linaonyesha jina lake ambalo ni Wesley Kimeli, mahali anapotoka, mwaka aliyozaliwa na mchezo ambao anacheza.

Kwenye ukuta kumewekwa shati ambayo iko na tangazo kuhusu umuhimu wa maji na pia utumizi wa maji, mahali maji hutoka kama vile maji hutoka mtoni na kwenye ziwa. Kando yake kuna mochoro ya watu ambapo wanaonyesha utumizi wa maji kama vile kunyunyizia mimea.

Chumba hiki kinaonekana kuwa maabara ya somo la kompyuta. Kwenye meza kumewekelewa tarakilishi, kibodi na vipanya viwili. Kando yake kuna vitabu vya kiada vya somo la Kiswahili.

Katika chumba hiki kuna tarakilishi ambayo imewekelewa juu ya meza ambayo ikona kibodi na kipanya , kando yake kun akikombe ambayo imewekwa kalamu nyingi na pia kuna chupa ambayo imetumika kubeba maji ya kunywa.

Kwenye ukuta kuna tangazo la jinsi ya kutumia uchafu ambalo umetupwa kama vile uchafu huo unaweza limwa na kupaliliwa kwenye mimea ama pia unaweza tumia uchafu huo katika maji.

Chumba hiki kinaonekana kuwa mahabara ya somo la kompyuta, kwenye meza kumejaa tarakilishi, kibodi, na vipanya kadhaa, kuna madaftari ambayo yamepangwa juu ya meza hiyo, kando yake kuna viti vya plastiki vya rangi nyeupe.

Darasa hili limejaa dawati na viti. Dawati moja imewekelewa kitabu juu yake. Kando yake kwenye ukuta kuna chati ambayo imewekwa, chati hiyo iko na michoro ya mikono, ambayo inaandika kwenye kitabu, na jina ambayo inasema uwe na furaha.

Mlango uliotengenezwa na mbao na umepakwa rangi nyekundu umefungwa kwenye mlango huo kuna maagizo yanayoeleza jina la darasa juu ya mlango huo kuna kioo ambacho kimewekwa ukuta unaokaribia mlango huo umetengenezwa kutumia mawe.

Kitabu hiki ni kitabu cha kiada cha somo la kiswahili , kitabu kimewekelewa juu ya meza na ukurasa ambao umefunguliwa ukurasa huo unaonyesha mapicha kama vile picha la garimoshi , picha ya mtu ambaye anaendesha baiskeli na picha ya gari ambayo imebeba mchanga .

Kwenye meza hii kumewekelewa kitabu cha somo la Kiingereza. Kitabu hiki ni cha kiada. Kwenye jarida kuna mchoro wa vipepeo na maua ya rangi ya buluu na rangi ya kijani kibichi.

Kwenye meza kumewekekewa kitabu cha ziada cha somo ya sayansi ya komputa. Kitabu hicho ni Cha gradi ya saba na kwenye jarida Kuna mchoro wa mtu ambaye amevaa glovu ya rangi ya samawati ambaye amebeba kifaa.

Kwenye dawati kumewekelewa kitabu cha kiada cha somo la kingereza kitabu hiki ni cha darasa la nne na katika jarada hili kuna mchoro wa wanafunzi watatu, wasichana wawili wameshika kamba ilhali mmoja wao ambaye ni mvulana anaruka kamba hiyo.

Chumba hiki kinaonekana kuwa chumba cha maabara ya kusomea somo la kompyuta, kwa sababu limejaa kompyuta kadhaa na kibodi na vipanya, ambazo zimewekelewa juu ya meza. Kando yake kuna viti vyeupe vya plastiki.

Tangazo hili linaonyesha watu wawili ambao ni wakimbizi. Mmoja wao amevaa shati nyeusi na kaptura nyeusi ilhali mwingine amevaa shati ya rangi ya kijani kibichi na kaptura ya rangi nyeusi. Chini yake kumeonyeshwa mahali ambapo wamezaliwa na tarehe yao ya kuzaliwa.

Kwenye meza kumewekelewa kitabu cha kiada cha somo la kiswahili, kitabu hiki kimeshikiliwa na mtu, kitabu ni cha gredi ya pili na kwenye jarida kuna mchoro wa watu wawili ambao wamepanda farasi.

Ghorofa hii ni ya darasa. Madarasa haya yako na milango ambayo yametengenezwa kutumia mbao na kupakwa rangi nyekundu. Baadhi ya milango hiyo iko na ujumbe unaoonyesha jina ya darasa hilo.

Kwenye karatasi kuna karatasi za Manilla za rangi tofautitofauti kama vile rangi ya manjano, rangi ya zambarau, rangi ya zamawati na rangi ya waridi ambazo zimewekwa ndani yake, kando yake kuna ukuta ambao umewekwa chati ya rangi ya nyeusi.

Chumba hiki ni kubwa sana na linaonekana kuwa ni madarasa ya wanafunzi. Kwenye Veranda ya chumba hicho, kuna kiti cha rangi nyeupe cha plastiki. Kando ya nyumba hio kuna uwanja ambao umepandwa nyasi ambayo imemea vizuri sana.

Mtu mmoja ambaye anatumia kiti cha magurudumu amebeba vitabu vinne kwenye mapaja yake mkononi amevaa saa vitabu vingine ni vinono sana ilihali vingine ni vidogo kando yake kuna ukuta wa rangi nyeupe.

Mlango, uliyotengenezwa kutumia mbao, ni wa rangi ya hudhurungi. Kwenye mlango huo, kuna maagizo kama vile, somo la kemia linalosomwa kwa, katika maabara na pia kuna somo la baloji, bayolojia.

Chumba hiki kimejaa viti vya plastiki vya rangi nyeupe na meza ambazo zimetengenezwa kutumia chuma na mbao. Sakafu ya meza hizo ni za rangi ya hudhurungi. Kwenye ukuta pia kumepakwa rangi na kuna madirisha mengi.

Katika darasa hili, kumejaa viti na pia loga ambazo zinawekwa vitabu. Kando yake kuna ubao wa rangi nyeupe ambao uko kwenye ukuta na pia kuna rula ya rangi ya machungwa.

Mlango huu ni wa darasa, umetengenezwa kutumia mbao, na ukapakwa rangi ya nyekundu, katika mlango huo inaonyesha, darasa lake ambalo ni gredi ya kwanza C, na pia jina la mwalimu wao ambao ni mwalimu Agnes, na anawakaribisha.

Katika darasa hili kuna ubao mrefu sana wa rangi nyeupe ambayo uko kwenye ukuta. Kwenye ubao huo iko na maandishi ambayo imeandikwa kutumia kalamu ya rangi ya bluu. Kando yake kuna rula ya mita moja ambayo imewekwa na kifutio cha ubao.

Karatasi ya mtihani imefunguliwa ili watu waweze kuona jinsi mwalimu amekuwa akisahihisha kazi hio na jinsi mwanafunzi amefanya kazi mzuri sana. Kwenye karatasi hio kuna mchoro wa mamba.

Kuna chati ambayo inaonyesha michoro kadhaa ya vibonzo, zinazotumika katika kufunza wanafunzi wa chekechekea na pia kuna mchoro wa watu ambao wanaandika kwenye kitabu kutumia mkono wa kushoto na wengine wanaandika wakitumia mkono wa kulia.

Posti iliyo katika jengo, iko na maagizo fulani ambayo inaonyesha mahali ofisi ziko. Kando yake, kuna uwanja ambao umejaa nyasi ambayo imekatwa vizuri na mimea ambayo imemea kwenye shamba.

Kwenye ukuta kuna michoro ya siku za wiki na pia kando yake kuna ubao wa rangi nyeupe ambao ukona maandishi kadhaa . Siku hizo za wiki ambazo zimechora ni kama vile jumatatu, jumanne , jumatano na alhamisi.

Katika chumba hiki kumewekwa kabati ambayo iko na rafu. Katika kila rafu baadhi ya rafu kuna bidhaa ambazo ni faili kama vile faili ya rangi ya manjano, faili ya rangi nyeusi, ilhali rafu nyingine hakuna kitu.

Jengo kubwa linaloonekana kuwa la madarasa limejengwa kwa ustaarabu, kando yake kuna nyasi ambazo zimefyekwa vizuri na miti ambayo imemea kwenye mandhari hayo na pia kuna maua ambayo yamekatwa vizuri.

Mtu mmoja ambaye amevaa mavazi maalum ya kuendesha baiskeli, anaonekana kuwa ni kiwete kwa sababu mguu mmoja umekatika. Kando ya barabara hiyo, kuna msitu ambao umemea majani mingi.

Kitabu hiki ni cha somo la sayansi na ni kitabu cha kiada mtu amefungua ukurasa mmoja ambayo inaonyesha mtu ambaye ni wa dini ya kiislamu kwa sababu amevaa kanzu na pia mwanafunzi wa shule ambaye amevaa sare za shule.

Chumba hiki ni darasa ambacho kiko na meza ya rangi nyeupe, na kiti cha plastiki cha rangi nyeupe, kwenye ukuta kuna ubao ambao ni wa rangi nyeupe na pia iko na maandishi kadhaa ambayo imeandikwa na kalamu ya rangi nyeusi.

Karatasi ambazo zimeekelewa juu ya meza, zimefunguliwa. Karatasi hii inaonyesha jinsi maji hutumika na umuhimu wa maji, Iko na michoro kadhaa kama vile ya watoto wanachota maji na wengine Wananawa Mikono.

Uwanja umejaa nyasi ambazo zimefyekwa vizuri na maua ambayo imepandwa vizuri na katwa. Kando yake kuna chuma ambazo zinaonekana kuwa madarasa na pia kuna tenki ya rangi nyeusi ambayo imeekelewa Kando yao.

N, u,p,k, r ni aina za alfabeti tunazoona ukutani. Kuna majina ya miezi: Oktoba, Novemba, Disemba. Ubaoni kuna maandishi kama list, eight , homework pia na tarehe.

Jengo hili ni la madarasa mengi sana, kwenye ukuta wa madarasa hayo kuna michoro kadhaa kama vile, kuna mchoro, wa jicho, kuna mchoro wa bendera, na pia kando yake kuna uwanja ambapo nyasi zimemea.

Katika chumba hiki taa imewashwa kwenye ukuta kuna mchoro wa sikio na maandishi ambayo yanamaanisha kuwa kituo hiki ni cha watoto ambao hawasikii yaani viziwi, kando yake kuna bendera mbili za Kenya na chini kwenye sakafu kuna mti ambao umepandwa.

Mlango wa darasa unaonekana kuwa umefungwa. Mla go uo umetengenezwa kutumia mbao na umepakwa rangi ya hudhurungi na kando yake kuna ukuta ambao umepakwa rangi ya samawati. Kwenye mlango kuna ujumbe ambao umeandikwa unasema wanafunzi hawafai kuingia.

Tenki la maji, ni kubwa sana na ni la rangi nyeusi, kando yake kuna bango ambalo limeandikwa, hapa ni mahali ambapoa watu wanalusanyika wakati wa moto, kando yake kuna ua, ambao umemea vizuri.

Ubao huu ni wa rangi nyeupe ambao kuna maandishi kadhaa kama vile mwezi, mwaka na siku za wiki kwenye ubao huu kuna maandishi ya alfabeti kama vile a,b kando yake kuna rula ya mita moja ya rangi machungwa ambayo imeekelewa juu yake.

Jengo kubwa linaonekana kuwa la ghorofa liko na ubaraza wa ghorofa. Kando yake kuna taa na pia iko na milango mikubwa iliyotengenezwa na mbao na iliyopakwa rangi ya hudhurungi. Kwenye jengo hilo kuna madirisha yaliyopakwa rangi ya kijani kibichi. Kando yake kuna nyasi zilizomea na kufyekwa vizuri na maua ambayo yamepandwa.

Mlango huu umetengenezwa kutumia mbao na umepakwa rangi nyekundu, katika mlango huo, kuna maandishi ya karibu ambayo inaeleza kila herufi inaeleza umuhimu wa jina hilo.

Katika chuma hiki, kuna kompyuta mbili, kibodi na vipanya viwili ambavyo vimewekwa juu ya meza. Meza hiyo iko na sakafu ya rangi nyeupe. Kando yake kuna vitabu vya kiada ambavyo vimepangwa vizuri sana.

Karatasi ya mtihani wa somo la C.R.E imewekelewa juu ya meza, pamoja na karatasi zingine. Kunaonyesha makosa ambayo mtoto huyo amepata na alama ambazo ameweza kupewa.

Katika chumba hiki kuna rula ya mita moja iliyotengenezwa kutumia mbao na ni ya rangi ya hudhurungi. Kando yake kuna kivutio cha kufuta ubao. Na sakafu yake imetengenezwa kutumia vigae.

Kwenye darasa hili kumejaa madawati. Baadhi ya karatasi za mitihani zimewekelewa juu ya dawati hizo. Kando yake kuna dawati kubwa na meza ambazo ni za mwalimu kwa sababu imebeba kifutio na simu.

Madawati mapya yamepangwa vizuri darasani. Madawati haya yametengenezwa kutumia mbao na vyuma. Chuma imepakwa rangi nyeusi na dawati ni ya rangi ya hudhurungi. Sakafu ya darasa hilo limetengenezwa kutumia vigae.

Juu ya dawati kumewekwa kitabu cha ziada cha somo la sayansi. Katika jarida ya kitabu hicho kimechorwa watoto ambao mmoja wao anatabasamu ilhali mwingine anaongea na simu na kitabu hiki ni cha darasa la pili.

Kwenye ukuta kuna chati ambayo imewekwa huko. Chati hii iko na maandishi fulani kama vile alfabeti na pia imechorwa michoro ya vibonzo. Na pia iko na maandishi ambayo inasema uwe na furaha.

Katika uwanja huu kuna nyasi ambazo zimemea na kufyekwa vizuri sana. Kando yake kuna nyumba ambayo iko na verandah . verandah iyo ni safi. Kando yake kuna ua ambao umetengenezwa kutumia mawe.

Mandhari haya yamejengwa madarasa ya wanafunzi. Kwenye ukuta wa madarasa hayo, kuna picha za wanyama pori, kama vile twiga na chui. Kando yake kuna mlango wa rangi nyekundu, ambayo imewekwa chati.

Mwanafunzi amefungua kitabu cha kiada cha somo la sayansi. Katika ukurasa huo kuna michoro kadhaa kama vile familia ambayo imekaa kwenye meza ambao wanakula chakula na pia mtu ambaye anatandika kitanda chake.

Katika tangazo hili kunaonyesha mchoro ya watu wawili mwanaume na mwanamke ambao ni wakimbizi wa Kenya chini ya tangazo hilo kunaonyesha jina ya mtu huyu ambaye ni Nancy Koech mahali amezaliwa siku ya kuzaliwa kwake na pia mchezo ambao anaucheza.

Kabati zilizo na rafu, zimewekwa karibu na ukuta. Ukuta huo, ni wa rangi nyeupe. Kwenye kabati hizo, kuna faili iliyo ya rangi ya manjano na chupa iliyo na maji. Kwenye ukuta, kuna bango lililowekwa ambalo lina michoro kadhaa.

Kwenye ukuta kumewekwa bango ambalo linazungumzia uzuri wa miti. Kwa mfano wanaonyesha umuhimu wa miti kama vile, miti hutumika katika kusafisha maji, na kutoa maji, na pia miti hutumika katika kujenga. Kando yake kuna mchoro wa chui ambaye amesimama juu ya mti.

Kitabu hiki ni cha somo la sayansi, na ni kitabu cha kiada, katika kitabu hicho kimefunguliwa, kuna michoro kadhaa, kama vile mwanamke ambaye anapanguza kichwa, na mtu ambaye ana chana nywele yake.

Kwenye meza kumewekwa kompyuta na kibodi na pia kuna kipanya. Katika meza hiyo kuna kitambaa ambacho kiko na mchoro kadhaa. Kando ya meza hiyo kuna kiti cheupe cha plastiki.

Katika darasa hili kuna adawati mengi ambayo yamepangwa kwa mpangilio mzuri sana, kando yake kuna madirusha makubwa ambayo yako na pazia ya rangi ya huthurungi na pazia hizo zimefunguliwa.

Kwenye meza kuna vitabu vya hadithi ambavyo vimewekelewa juu yake. Vitabu hivyo vinaitwa ayubu mashakani, liko na jarida la rangi ya waridi. Na kwenye jarida hiyo kuna mchoro wa watoto ambao wanacheza na mama ambaye anatembea.

Kwenye dawati kumewekelewa karatasi ya mwalimu anayeitwa mwalimu Joy ambaye anatumia katika kufunza somo lake la sayansi. Karatasi hii ikona michoro kadhaa kama vile michoro ya mswaki , mchoro wa ndoo, buti za mvua na miti ambaye inapeperushwa na upepo.